Mkungu wa ndizi mbichi yenye rangi ya kijani zikiwa bado zimetundikwa kwenye mti wa ndizi zimesungukwa majani makubwa mabichi ya mgomba mwanga wa jua unaonekana ukipitia majani ukiangazia ndizi Yale unaashiria kilimo au bustani wa ndizi.

Hii ni eneo la kukusanyia maziwa. Vyombo vingi vya chuma vimepangwa mbele. Ndani ya jengo, watu wawili wanashughulikia maziwa. Mmoja anavaa kofia nyeupe, mwingine amejigeuza mgongo. Juu kuna mizani ya kupimia maziwa.

Mwanamume amesimama karibu na mti wa ndizi, akishika migomba iliyoiva. Shamba lina miti mingi ya ndizi, yenye majani mabichi. Hii inaashiria kilimo bora. Ni shamba kubwa la ndizi.

Watu wawili wanamwaga maziwa kutoka chombo kikubwa cha kijani kuingia kwenye sufuria ya fedha. Mwanamke amevalia nguo za rangi ya waridi na njano ameinama, mwanaume amevaa kofia, suruali ya bluu na fulana nyeusi wanafanya kazi karibu na ukuta wa matofali na mlango.

Mwanamke huyu amevaa mavazi na kitambaa la zambarau akisimama nyuma ya rundo la ndizi zilizoiva kwenye mkokoteni. Ndizi hizo zina rangi ya manjano na madoadoa meusi zikiashiria kuwa tayari kuliwa. Mwanamke huyu anaonekana akishughulika na mteja na wengine wanaonekana kwa umbali.

Hili ni shamba la migomba ambapo mimea midogo ya ndizi inaanza kukua karibu na miti mikubwa ya miti. Udongo umefunikwa na karatasi za plastiki ili kusaidia unyevu nyevu . Safu za migomba zimepangwa vizuri shambani.

Mwanamke mzee amevaa rinda la rangi la kahawia. Amesimama karibu na miganda mingi ya ndizi mbichi. Migomba mirefu imeunzunguka mazingira yote. Anaonekana mwenye furaha akifanya kazi shambani.

Kikapu cha asili kimejaa kitu cheupe, labda jipini au ghali. Kimepangwa vizuri ndani ya kikapu cha kufumwa. Miale ya jua inaonekana juu yake. Mandhari inaonyesha hali ya maisha ya vijijini. Hali inaashiria bidhaa muhimu ya kilimo.

Mitungi ya maziwa imeekelewa juu ya pikipiki. Kuna mitungi mikubwa ya maziwa imefungwa kwenye pikipiki. Mwanaume mmoja amesimama karibu. Njia inaonekana ya udongo na isioyo mzuri. Ni mazingira ya kawaida ya usafirishaji maziwa vijijini.

Mwanamke anachagua ndizi nyingi zilizopangwa kwa rundo kubwa sokoni. Yeye amevaa fulana nyekundu na kitambaa cheusi kichwani. Mwanamke mwingine amesimama nyuma akichagua ndizi pia, soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Mwanamke ambaye amevaa koti jeupe na aproni ya kahawia. Amesimama karibu na mkungu mrefu wa ndizi changa. Yuko katikati ya bustani ya ndizi, akiwa na mimea yenye majani makubwa na udongo unaonekana kuwa na unyevu nyevu.

Mkulima ambaye amevalia shati la kahawia na koti la bluu anasimama chini ya mmea wa ndizi akichunguza mkungu wa ndizi mbichi, anaonekana akipitia mavuno yake kwa makini, akionyesha utajiri wa shamba na unyenyekevu.

Mwanamke ameketi chini shambani akipigwa picha. Amevalia nguo nyeusi na anatabasamu. Amekaa katikati ya mimea ya kijani kibichi. Mahindi marefu yaliyokomaa yanaonekana pembeni.

Ndizi mbili zilizokomaa zenye rangi ya Manzano zikiwa zimewekwa juu sehemu nyeupe yenye miliamilia. Ndizi hizo zimo tayari kuliwa. Zimepangwa sambamba zikionesha mwonekano halisi wa matunda ambao umesafishwa na zimo afya nzuri.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia makoti meupe na kofia za nywele wanamwaga maziwa kwenye mashine. Mmoja anashikilia chombo kikubwa cha bati akimimina maziwa kwenye mashine yenye namba zinazoangaza, mwingine amesimama karibu akifuatilia kwa umakini.

Huu ni mistari mingi ya migomba ya ndizi iliyo na mikungu mikubwa na ndefu ya rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizi bado hazijaiva zikiwa zimepangwa kwa utaratibu huku zikionyesha kiasi kikubwa cha mazao ya ndizi.

Hizi ni rundo za ndizi mbichi za rangi ya kijani kibichi zikiwa zimetolewa kwenye mashina yake zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Ndizi hizo zimepangwa kwenye meza na zimetoka shambani. Watu wanaonekana kwa umbali.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi umening'inia kwenye mti wake shambani. Majani mapana yanaizunguka, huku ardhi imefunikwa na majani kavu. Ndizi hizi zinaonyesha ishara za ukomavu. Ardhi imekauka haina maji.

Mwanaume amesimama karibu na ng'ombe mweusi na mweupe. Amevaa shati jeupe, jeansi na buti ndefu nyeupe. Ng'ombe anasimama kwenye sakafu yenye unyevunyevu. Mwanaume anatabasamu la bashasha akionyesha bidii yake shambani.

Hili ni shamba kubwa ambalo lina miti mirefu ya ndizi na mimea ya kijani kibichi. Udongo mweupe uliolimwa unaonekana katikati ya mimea hayo huku anga ikiwa na rangi ya buluu na mawingu meupe.

Ndizi mbichi zimerundikwa chini zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Zinaonekana zimevunwa hivi karibuni na baadhi ya ndizi zimekatwa kutoka kwenye mashina yake ziko tayari kupelekwa sokoni au kutumiwa nyumbani.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia sare za kazi nyeupe, maficho yenye uso na kofia nyeupe wanaonekana wakichakata maziwa. Wanamwaga maziwa kwenye chombo cheupe wakitumia kijiko cha bluu na chujio cha kijani wakionyesha mchakato wa usafi katika kiwanda kidogo cha maziwa.

Mkulima anayenyunyizia dawa kwa ng'ombe. Amevalia vazi la njano na kofia. Ng'ombe mweusi na mweupe amefungwa kwenye zizi. Anatumia pampu ya Farmate. Utunzaji wa mifugo unafanyika.

Mifugo ya mboga wausi na waupe wamepangwa kwenye zizi ikila majani. Mkulima amevaa koti la buluu na buti nyeupe. Anaonekana akiwalisha. Mandhari inaonekana kuwa safi na yenye kupangika. Ikionyesha utunzaji mzuri wa ng'ombe.

Mwanaume anatabasamu akimwaga maziwa kutoka kwa chombo kikubwa. Karibu naye kuna vyombo vingine vya maziwa. Nyuma kuna miti na anga la mawingu. Anaonekana akifanya kazi yake kwa furaha na bidii.

Mwanamke amesimama kwenye shamba la migomba. Anaonekana akitunza mimea. Udongo umepangwa kwa mistari kuashiria kilimo. Majani makubwa ya migomba yanaonekana vizuri. Nyuma kuna majengo yaliyotengenezwa kwa udongo.

Mahindi uliotayari kuvunwa umo shambani. Mmea umeadhirika vibaya na ugonjwa. Sehemu ya mahindi imeharibika kabisa. Majani yake yanaanza kukauka. Hali hii inaathiri mavuno.